Vinyago vitatu vilivyopangwa kwenye rafu ndani ya duka huenda ni kwenye duka la kuuza nguo au bidhaa za watoto. Kinyago cha kushoto kimeegea. Katikati kuna kinyago cha rangi ya pink chenye nywele nyingi na uso wa tabasamu na kulia kuna kinyago cha pengoni. Chini ya rafu kuna nguo zilizoning'inia.

Mlango wa kuingilia duka la nguo, juu ya mlango kuna bango kubwa lenye nembo na jina la duka. Ndani ya duka kuna nguo zilizopangwa, ikiashiria bidhaa zinazouzwa. Pia kuna bango kubwa la matangazo upande wa kulia, kwa mbali ishara ya bei, yaonekana.

Ndani ya duka kubwa la nguo au soko la mitumba kuna rafu nyingi na pau za kuning'inia nguo ikiwa zimejaa aina mbalimbali za nguo. Nguo zimepangwa kwa utaratibu zikiashiria duka lenye bidhaa nyingi. Kwenye kuta za nyuma, kuna mapambo yenye rangi na ruwaza mbalimbali.

Kielelezo cha duka kinachovalia kofia kubwa ya majani, miwani ya jua na vazi jeupe lenye michoro ya maua. Mbele ya kielelezo hicho kuna meza ndogo, yenye miwani mingine ya jua, mikufu, na mikoba. Nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile kofia, nguo na vito.

Duka la mitindo likionyesha bidhaa mbalimbali za mipambo na vifaa vya nguo. Katikati kuna kibeti cha kuonyeshea nguo kikiwa kimevalia kofia kubwa ya jua, miwani na kitambaa. Meza iliyo mbele yake imejaa mikufu, herini na miwani ya jua iliyopangwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo, labda ya watoto au la wanawake kutokana na nguo zinazoonekana. Katikati kuna kibeti cha kuonyeshea nguo kinachovalia koti ya rangi ya waridi na suruali nyeusi. Raki nyingi zimejaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo nguo za kulalia na za ndani.

Bidhaa za mitindo, zikiwemo mikoba na labda kofia, zikiwa zimewekwa kwenye meza. Kuna mkoba mweusi, mikoba miwili midogo iliyofumwa au yenye muundo wa cheki, na kofia ya kifahari ya rangi ya kijivu, isiyo na rangi. Bidhaa zote zaonekana kuwa za kisasa na za hali ya juu.

Nguo nyingi zilizoning'inia kwenye hanger zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Nguo hizi zina rangi na mifumo mbalimbali zikiashiria labda duka ya nguo, soko la nguo au kabati kubwa la nguo. Mandhari yaonekana kuwa ndani ya jengo na sakafu ina vigae. Hii yaashiria biashara ya nguo au mkusanyiko mkubwa wa nguo.

Duka la nguo na mifuko likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo mbalimbali zikiwemo tisheti za rangi tofauti zimetundikwa kwenye reki ndefu zenye kamba za rangi tofauti. Juu ya nguo, rafu ziizojaa mikoba ya shule na mifuko mbalimbali ikiwa ni pamoja na mifuko yenye miundo ya kupendeza.

Duka au soko la nguo labda mitumba au nguo za rejareja. Kuna makundi mawili makubwa ya nguo zilizopangwa kwenye hang'eri za chuma. Nguo zimetundikwa kwa utaratibu . Zina rangi tofauti tofauti kama nyekundu, nyeupe, buluu na nyeusi .

Mlango wa duka la nguo na juu ya mlango huo kuna nembo ya duka na maandishi ya jina hilo, pia kuna bango kubwa jekundu lenye maandishi ya punguzo la bei ikionyesha kuwa duka hilo linaendelea na mauzo maalum. Ndani ya duka kuna taa nyeupe zinazong'aa.

Mbele ya maduka mawili. Duka moja laitwa Bajeti na lina nembo yenye rangi nyingi. Wakati mwingine upande wa kushoto unaonekana kutoa huduma ya urembo. Ngura nguo zilizoninginia nje ya duka ya Bajeti na watu kadhaa wanaonekana wamesimama mbele ya maduka hayo. Mtoto mmoja anaonekana akiwa amevaa mavazi ya pekee na anaweza kuwa anacheza au kuvutia watu.

Duka la nguo na viatu likiwa na rafu zilizojazwa suti, mashati na bidhaa nyingine za mavazi zilizokunjwa vizuri. Upande wa juu a kulia kuna rafu za viatu vingi. Kuna pia sehemu ya kuonyesha bidhaa katikati. Duka laonekana kupangika na lina bidhaa nyingi za kuuza.

Duka la nguo au soko la nguo. Nguo zimetungwa kwenye hang'eri za chuma zikiwemo na rangi tofauti tofauti, zile zenye maandishi. Nguo zingine zimekunjwa na zimewekwa kwenye rafu upande wa kushoto wa chini. Upande wa kulia kuna sehemu ya ukuta wenye muundo wa matofali.

Onyesho la duka la nguo, labda duka la vifaa vya mtindo. Katikati kuna manikini aliyevaa shati jeupe lenye vitone vyeusi, miwani ya jua na amebeba mkoba mweupe. Chini ya makini kuna ishara inayosema kutozwa kwa bidhaa kwa asilimia thelathini. Bidhaa zingine kama vile mikoba na viatu zimepangwa karibu, yaashiria kuonekana kuwa limejaa bidhaa mbalimbali za kuuza.

Onyesha la bidhaa za mitindo na vitu dukani. Kuna menikuni ilyovalishwa shati ya madoa, miwani mikubwa na kofia maridadi. Chini yake kuna pochi za mikono , mikufu na vitu vingine vikionyeshwa kwa uzuri. Yaashiria rafu zenye bidhaa zaidi na bango lenye amu ya tovuti likionyesha duka la bidhaa za kike.

Ndani ya chumba cha kuonyesha magari ambacho mara nyingi hupatikana kwenye maduka ya kuuza magari. Kuna magari mengi ya kifahari yaliyopangwa kwa usawa mengi ni ya kuuza. Sakafu inaonekana safi kuna taa nyingi zinazotoa mwanga mkali kutoka juu zikimulika magari hayo.

Gari la kale aina ya Range Rover kwa kimombo, lenye rangi ya kijani kibichi na limebadilishwa kuwa na sehemu ya kubebea mizigo wazi. Gari lina namba za usajili za Kenya, limeegeshwa kwenye barabara yenye lami na nyuma yake kuna ukuta wa matofali.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la mbele ni la rangi nyeusi yenye magurudumu yanayoonekana vizuri. Gari la pili ni la rangi ya kijivu na limeegeshwa nyuma yake kidogo. Nyuma ya magari kuna miti na watu wengine wanaoonekana wakiwa wamesimama wakionyesha mazingira ya nje labda bustani au eneo la burudani.

Gari dogo lenye rangi nyeusi na kijivu likiwa limeegshwa kwenye lami. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri. Nyuma yake kuna kituo cha mafuta na majengo mengine. Anga ni la buluu na kuna mawingu machache.

Wanaume wawili labda mteja na muuzaji, wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha kuonyesha magari au duka la kuuza magari. Kuna mmoja amevaa suti ya buluu na amesimama akitabasamu, mikono mfukoni, mwingine amevaa suti ya kijivu na anaonekana akiongea.

Ndani ya gari la zamani ikionyesha usukani wake wa rangi nyeusi, dashibodi ina vifaa vya kupimia kasi na viashiria vingine vya gari. Inaonekana kua gari la aina ya kawaida au la zamani ikionyesha muundo wa ndani wa miaka ya nyuma.

Gari, aina ya Subaru, lina rangi ya kijivu cheusi. Gari hili lina nambari ya usajili ,ambayo inaashiria kuwa limeandikishwa nchini Kenya. Limeegeshwa nje, labda katika eneo la makazi au kando ya barabara ikiwa na uzio nyuma yake.

Ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele viti vimefunikwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu au jeupe na vinaonekana vikiwa safi na vimepangwa vizuri kuna mikanda ya usalama inayo onekana kwenye viti vya nyuma.

Rundo la matairi mengi ya magari yaliyopangwa. Matairi yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri, ikiisha milia yao ya kawaida ya kukanganya barabara, ikiashiria hisia ya wengi ingekuwa imepiga katika ghala la matairi, duka la kuuza matairi au kitengeza matahiri.

Gari ndogo jeupe yaonekana kama suzuki likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina number ya usajili ikiashiria kuwa limeandikishwa humu njini Kenya. Barabara yaonekana kuwa ya udongo au changarawe na kuna miti na mimea mengine nyuma. Hali ya hewa yaonekana kuwa nzuri jua likiwaka.

Basi dogo jeupe ambalo laweza kuwa matatu au gari la usafiri wa abiria. Gari hilo lina madirisha meusi laonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la lami. Kwenye nyuma ya gari kuna namba za usajili na sticker zenye maandishi. Mandhari ya nyuma yana miti ikiashiria kuwa na siku nzuri ya jua.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele. Viti vimetengenezwa kwa kitambaa cha rangi ya beji na kijivu isiyokolea, na kuna sehemu ya kuegemea mikono katikati ya viti vya nyuma. Kwenye sakafu kuna mikeka ya buluu labda ya plastiki inayofunika sakafu ya gari.

Basi ndogo jeupe, likiwa limeegeshwa nje, laonekana kuwa na madirisha meusi na stika za onyo zenye rangi ya manjano na nyekundu nyuma likiashiria labda ni gari la usafiri wa umma. Anga lina mawingu meupe na miti yaonekana kwa umbali. Barabara au eneo linaloegeshwa linaonekana kuwa saruji.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ya aina tofauti. Lori hilo lina gari la rangi nyekundu mbele na trela ndefu ya manjano lilowekwa gorofa mbili. Magari yaliyobebwa ni pamoja na vani nyeupe na magari mawili ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mwenye ndevu na masharubu amevaa koti jeusi na shati la kijivu, akichunguza kwa makini taa ya nyuma ya gari jeusi. Aonekana akipasasa taa hio kwa mkono wake akionyesha udadisi au ukaguzi wa kina. Aonekana kuwa katika chumba cha maonyesho ya magari au karakana.

Watu watatu ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au karakana. Mzee mmoja mwenye nywele nyeupe na ndevu, amevaa shati la bluu na suruali nyeusi, aonekana akiongea na labda kuelekeza kitu kwa wanandoa wawili vijana. Mwanamume mmoja amevaa shati la mraba jekundu na jeansi na mwanamke amevaa koti la jeansi . Kuna magari meupe yaliyoegeshwa nyuma yao.

Sehemu ya ndani ya gari hasa eneo la dereva na abiria wa mbele. Yaonyesha dashibodi, usukani wenye nembo ya Toyota, viti vya ngozi vya rangi ya beige na mfumo wa redio au urambazaji. Gari laonekana kuwa safi na la kisasa.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi ikionekana kama mkutano wa jamii au sherehe ndogo nje. Magari kadhaa yameegeshwa karibu na baadhi ya watu wamekaa chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama na kuzungumza.

Mambo ya ndani ya gari, laonekana kuwa ni gari la Subaru kutokana na nembo ya Subaru kwenye usukani. Picha yalenga usukani na dashibodi . Upande wa kushoto wa dashibodi kuna redio yenye mfumo 88.50. Dashibodi na usukani vina rangi ya kijivu au nyeusi.

Basi dogo jeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiangazwa na jua, linaonekana kuwa basi la abiria labda matatu au gari la usafiri wa uma. Nyuma kuna jengo linaloonekana n anga la buluu yenye mawingu.

Gari jeupe inaonekana kuwa Honda ikiwa imeegeshwa nje. Bamba la nambari linaonekana wazi likionyesha kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya. Gari laonekana safi na limetuzwa vizuri nyuma yake kuna mmea wa kijani kibichi ambao unaonekana.

Onyesho kubwa la magari labda kwenye maonyesho au ukumbi wa mauzo kuna magari mengi ya rangi tofauti kama vile nyekundu, chungwa na nyeupe yaliyopangwa kwenye sakafu nyekundu na nyeupe. Watu wengi waonekana wakitembea na kutazama magari wakionyesha kuwa kuna shughuli nyingi.

Gari kubwa la SUV lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye vumbi au changarawe. Namba ya usajili yaonekana mbele, nyuma kuna mimea na nguzo za umeme zikionyesha mazingira ya kijiji au nje ya jiji.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani, dashibodi na sehemu ya katikati ya redio. Dashibodi ina paneli za rangi ya fedha na skrini ya redio yaonyesha nambari themanini na nane, nukta tano sufuri ikimaanisha masafa ya redio. Usukani yana nembo ya subaru ikionyesha aina ya gari.

Sehemu ya mbele ya gari ikionyesha dashibodi, usukani na viti vya mbele. Dashibodi ina skrini yenye redio au mfumo wa burudani pamoja na vidhibiti vingine. Usukani una nembo ya Toyota katikati. Viti vinaonekana kuwa vya rangi ya beji na kahawia isiyo kolea.

Gari ndogo la abiria la rangi nyeusi lililopakiwa kwenye eneo la lami. Namba ya usajili wa gari inasomeka ambayo yaashiria gari lililosajiliwa Kenya. Nyuma kuna magari mengine na majengo ikionyesha labda ni sehemu ya maegesho au kituo cha biashara.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha upande wa dereva na seat ya mbele ya abiria. Gari hili lina viti vya kitambaa vya rangi nyeusi au kijivu. Dashibodi ina vifaa mbalimbali ikiwemo usukani, redio. Sakafu ina mikeka ya mpira. Nje la dirisha ya mbele majengo yaonekana kwa mbali.

Sehemu ya nyuma ya gari la SUV jeusi lenye buti lililofunguliwa kikamilifu. Ndani ya buti, yaonekana trupu ikiashiria nafasi kubwa ya kubebea mizigo. Gari limesimama kwenye eneo lenye changarawe huku mwanga huonekana.

Sehemu ya mbele ya gari ya rangi ya bluu iliyokoza aina ya sedan likiwa limepakiwa mbele ya gate lenye mapambo na miti. Lebo yake yaonekana wazi kwenye grill la gari. Gari lanaonekana jipya na lenye muundo wa kisasa.

Hili ni gari aina ya Landcruiser ya rangi nyeusi na kijivu iliyopakiwa pembeni mwa barabara. Ina nambari ya usajili KAP ikimaanisha kuwa ni gari la Kenya. Gari hili lina behewa ya chuma juu yake. Pia lina magurudumu mawili ya akiba.

Soko la mboga mboga na matunda. Viashiria wengi vya bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, vitunguu, viwe visokoto, nyanya, mboga ya kijani na matunda mengine. Bidhaa zimepangwa kwenye meza, vikapu na masanduku. Kiashiria isiye ya soko kenye shughuli mingi na safi.

Rundo kubwa la ndizi za aina mbali mbali zimepangwa juu ya kitambaa au meza zikionyesha rangi tofauti za ukmavu kuanzia ndizi za njano hafifu hadi zile ziliiva zaidi. Yaonekana kama ndizi hizi ziko sokoni au dukani zikiwa tayari kuuzwa.

Duka la vitambaa na nguo. Katikati kuna kibeti cha kuonyeshea nguo kikiwa kimevaa koti la kijani yenye michoro ya miraba. Nyuma yake na pande zake kuna rafu zilizojazwa vitambaa zilizokunjwa vizuri vya rangi na ruwaza mbalimbali. Pia kuna nguo zingine zilizoning'inia.

Soko la wazi likiwa limefunikwa na vitambaa vyeusi juu, kuna stendi nyingi za kuuzia mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Njia ya katikati inaonekana kuwa na unyevu au maji kidogo. Watu wachache waonekana wakitembea sokoni, wakiwemo wanawake waliovalia jaketi.

Mikusanyiko wa mapambo mbalimbali hasa mikufu. Mikufu mingi imetengenezwa kwa maganda ya kauri meupe na imening'inia kwenye mbao. Pia kuna mikufu mingine yenye rangi mbalimbali yaliyotengenezwa kwa shanga. Juu kuna mapambo ya rangi nyingi yanayoning'inia.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi na vibanda vingi vinavyouza matunda na bidhaa nyengine kuna gari la kubebea mizigo lililosimama mbele na watu wanatembea na kufanya manunuzi, nyuma kuna majego marefu ikionyesha mazigira ya jiji yuenye soko iliyochagamka.

Ghala kubwa lililojaa ndizi nyingi, nyanzi zimepangwa kwenye masanduku ya mbao yaliyopangwa juu ya kila moja , huku zingine zikiwa zimetawanyika arhini zikiunda rundo kubwa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva na zina rangi ya njano angavu kuashiria kuwa zimeiva vizuri na ziko tayari kwa usafirishaji au kuuza.

Duka la nyama au bucha, ambapo vipande vikubwa vya nyama vilivyochinjwa, vimetundikwa kwenye ndoano. Wafanyakazi kadhaa wakiwa wanauza nyama, waliovaa aproni nyeupe na nyekundu, waonekana wakihudumia wateja au wakipanga nyama kwenye kaunta ya kuonyeshea.

Soko lenye shughuli nyingi lililo jaa bidhaa mbalimbali na watu. Kuna rundo la nguo zilizo pangwa kwenye meza au kwenye upwa pamoja na bidhaa zingine za utamaduni au za mkono. Watu wengi wamekusanyika baadhi yao wakiuza na wengine kuangalia au kununua bidhaa.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ikiwa na vichochoro vingi vilivyojaa bidhaa na watu. Kuna vibanda vingi vinavyouza vitu mbali mbali, ikiwemo nguo, maua na bidhaa nyingine. Watu huonekana wakitembea na kununua bidhaa na taa zinaning'inia kuonyesha kuwa ni pahali penye shughuli nyingi za biashara.

Eneo la soko au mahali pa usambazaji wa bidhaa, ambapo kuna rundo kubwa la vitunguu vyeupe, vilivyofunganishwa kwenye mifuko ya wavu mekundu. Mwanamke mmoja labda muuzaji, amevaa kofia kubwa, na amesimama karibu na rundo la vitunguu. Nyuma yao, lori kubwa la kijani limeegeshwa, na mtu mwingine aonekane akipakuwa, au kupanga vitunguu ndani ya lori.

Mkusanyiko mkubwa wa rula za kuteleza au viatu vya magurudumu zikiwa zimepangwa kwa wingi labda kwa ajili ya kuuza au kukodisha. Zipo za rangi na ukubwa tofauti vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana.

Duka la sanaa au soko la ufundi likiwa limejaa picha za kuchora na kazi ya sanaa za aina mbalimbali. Kuta zimefunikwa kabisa na picha kubwa na ndogo zenye rangi angavu na miundo tofauti zikionyesha mandhari, watu na wanyama baadhi zikionyesha sanaa ya kiafrika.

Hii ni soko. Wachuuzi na wateja wanaendeleza biashara zao. Mwanaume aliyevaa shati nyekundu anaonekana akibeba gunia jeupe. Bidhaa kama tikiti maji na malenge zinaonekana.

Haya ni matunda ya aina mbali mbali, kuna maparachichi, machungwa, vinanasi pori, na maembe. Pia kuna kopo tupu la chuma. Kando ya kopo hilo kuna mifuko vidogo ya rangi nyeupe. Hapa huenda ni nyumu ya mchuuzi wa matunda.

Jengo refu la ghorofa labda la makaazi au ofisi, likiwa na madirisha na balkoni nyingi. Sehemu ya juu ya jengo, yaonekana kuwa bado chini ya ujenzi, ikionyesha matofali na miundo ya chuma. Mti wenye majani ya kijani waonekana upande wa kushoto.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa na ghorofa nyingi, na ina rangi ya kupendeza kama vile nyeupe, dhahabu na giza. Kando ya jengo kuna eneo lenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Anga juu ni la buluu safi.

Jengo refu la ghorofa likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha mengi. Jengo hilo linaonekana likiwa katika eneo la mjini. Mbele ya jengo kuna mti mrefu la mnazi. Anga ni la bluu na mawingu meupe yakionyesha hali ya hewa nzuri.

Nyumba ambayo bado haijakamilika, imejengwa kwa matofali ya saruji, yaonekana kuwa na ghorofa moja au mbili. Kuna lango kubwa jeusi mbele yake, na dirisha la juu lina nondo la chuma. Upande wa kushoto kuna gogo kubwa la mti.

Msululu wa nyumba za kisasa labda makazi ya kifahari au ya kisasa nyumba hizi zina usanifu wa kipekee na madirisha makubwa kuna njia iliyojengwa kwa matofari ya kufinyanga inayongoza kweleza nyumba hizo, bustani zilizo pangwa vizuri zenye miti na mimea mbali mbali zimezingira njia ya nyumba.

Nyumba ya kisasa yenye gorofa mbili. Nyumba ina rangi ya mchanga na sehemu zake zimepangwa rangi ya kahawia. Ina madirisha makubwa meusi na paa la vigae vya rangi ya kijivu. Kuna balcony yenye viunzi wa chuma cheusi na lango la chuma mbele ya nyumba.

Jengi jipya lenye rangi ya manjano angavu iliyo na dirisha ndogo ndogo likiwa limejengwa katikati ya eneo lenye nyasi kavu. Upande wa kushoto wa jengo ya manjano, kuna majengo mengine ya ghorofa yasiyo na rangi. Na upande wa kulia kuna muundo mwingine wa rangi ya bluu.

Jengo la kisasa lenye lina jengo la ofisi au makazi lenye rangi ya kijivu au nyeupe. Jengo hili lina madirisha makubwa laonekana kubwa la mtindo wa kuzuia. Mbele ya jengo kuna miti ya kijani kibichi laoneshana angaa ya buluu iliyo wazi na nyaya za umeme au simu zikining'inia juu.

Bango lenye rangi ya kijani buluu lililosimama juu ya vijiti viwili vya chuma. Kwenye bango yameandikwa maneno na chini yake. Nyuma ya bango kuna eneo ya radhi yenye mawe na udongo. Kwa mbali yaonekana kama jengo lililosambazika au la ujenzi lililoonekana. Jua laonekana likipiga.

Jengo refu la kisasa la makazi lenye orofa nyingi. Jengo hilo Lina mchanganyiko wa rangi nyeupe , kijivu na njano kali na lina kunda za kioo. Chini ya jengo kuna bwawa la kuogelea lenye maji ya bluu yaliyo zungukwa na eneo la kijani au sakafu ngumu.

Jiko la kisasa likiwa na makabati meusi au kijivu meusi na sehemu za kazi za marumaru nyeusi zinazong'aa. Kuna sink kubwa chini ya dirisha refu na pana linaloruhusu mwanga wa asili kuingia. Jiko lina meko ya gesi yaliyojengwa ndani na kushika moshi jeusi juu yake.

Bango kubwa la matangazo ya ujenzi wa gorofa refu. Bango hilo laonyesha asilimia arobaini ya vitengo vimeuzwa na linatoa namba za simu za mawasiliano. Iko katikati ya majengo mengine na miti ikiashiria mradi wa maendeleo wa mali isiyo ya masika katika eneo la mjini.

Jengo la gorofa nyingi lenye maduka na biashara mbalimbali, sehemu ya juu ya jengo yaoneshana kuwa na mabango yanayoashiria kuwa kuna shule au chuo katika jengo hilo, kwenye gorofa ya chini kuna duka liliyo na mabango yaashiria ni duka la dawa, upande wa kulia wa picha kuna rundo la mawe au kifosi cha ujenzi.

Jengo kubwa lenye muundo ya kimstari au miraba mingi juu yake labda ni jengo la ghorofa au ofisi. Mbele ya jengo kuna miti ya kijani kibichi na eneo la wazi lenye nyasi. Sehemu ya chini ya picha yaonyesha kama ardhi tupu au eneo la ujenzi.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi ya kijivu. Iko karibu na ukuta wa matofali au mawe na chini kuna eneo la wazi lenye nyasi. Anga ni la buluu na safi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Corridor au ukumbi mrefu ndani ya jengo. Kuta ni nyeupe au rangi isiyokolea na sakafu yaonekana kuwa na zulia la kijivu. Kuna milango kadhaa kando ya corridor na vipande vya mbao nyeusi vyaonekana kwenye kuta labda kama mapambo au mwangaza waonekana kutoka sehemu ya mbele ya corridor .

Jengo la kisasa likiwa na ghorofa mbili au tatu ya muundo wa kuvutia wa rangi nyeupe na kijivu. Majengo mengine yanayofanana yaonekana nyuma ikipendekeza kuwa ni sehemu ya jengo au makazi au mtaa wenye majengo ya mtindo mmoja.

Sehemu ya nje ya jengo la kisasa, labda kwenye duka kubwa au jengo la biashara. Juu ya mlango kuna ishara kubwa yenye nembo, Naivas, likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa ikionyesha jina la biashara. Kioo cha gari kinaonekana upande wa kulia chini ikionyesha kuna gari lililokuwa limeegeshwa.

Ndani ya duka kubwa au soko ya kisasa, kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa pande zote mbili za njia kuu. Kama inavyoonekana kwenye ishara moja, mtu mmoja anatembea chini ya njia hiyo. Upande wa kulia kuna rundo la vikapu vikupe elfu maji vikiwa vimepangwa.

ndani ya duka kubwa la quickmatt upande wa kushoto kuna lori ndogo jekundu lililopambwa kwa ajili ya kuonyesha matunda na mboga. Kuna mboga yenye maandishi chini juu kuna ishara nyekundu iliyo andikwa ikiashiria mwelekeo upande wa kulia kuna friji iliyo jaa vinywaji mbali mbali.

Duka kubwa ambapo ina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za vinywaji, nyingi zikiwa na rangi ya machungwa, labda juice .Rafu nyingine zaonyeshana za rangi tofauti zikiashiria ina tofauti ya vinywaji au bidhaa nyingine za dukani.

Ndani ya duka kubwa la jumla, hasaa sehemu ya nyama na bidhaa zinazohifadhiwa kwenye friji. Kuna rafu zilizojaa nyama iliyofunganishwa na friji za kuonyesha bidhaa. Mabango yaonekana yakionyesha bei, mfano 250 na 85.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour kuna bango kubwa lililoandikwa Karibu Carrefour likining'inia juu. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna matangazo ya ofa na bei yaliyoandikwa. Kijana mmoja anaonekana akitembea kwenye korido. Picha yaashiria mazingira ya kawaida ya duka kubwa yenye bidhaa nyingi.

Mlango wa kuingilia wa duka kubwa la Carrefour. Nembo yake yaonekana wazi juu ya mlango. Ndani ya duka, kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa zikionyesha sehemu ya mauzo ya rejareja. Kwa upande wa kushoto, kuna kaunta za malipo na namba za kaunta zaonekana.

Rafu nyingi zilizojaa viatu vya aina mbali mbali ikiwemo viatu vya michezo, viatu vya kawaida haza. Kuba rafu ina viatu vilivyo pangwa kwa uzuri vikiwa na rangi tafauti kama vile nyekundu, bluu nyeupe na nyeusi. Hali inaashiria duka la viatu au sehemu ya kuuza viatu kwenye duka kubwa.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa kuna rafu ndefu zilizopangiliwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga zilizopangwa kwa uangalifu kwenye sehemu maalum, pia kuna alama na matangazo yaliyowekwa juu yaashiria ni mahali pa kufanya manunuzi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vitafunwa, vinywaji na bidhaa nyinginezo. Mbele yake kuna vituo viwili vya mauzo maalum vilivyo na maandishi ya promosheni .

Ndani ya duka kubwa, ikiwa na ishara inayoonyesha kuingia na mshale mwekundu, kuna counter ya kahawa upande wa kulia. Watu wachache waonekana wakitembea au kusimama ndani ya duka hilo ikionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa kuna rafu zilizopangwa na bidhaa mbalimbali na kuna watu wanatembea na kufanya ununuzi. Dari ni ndefu na ina taa nyingi ikiashiria nafasi kubwa ya kibiashara. Sakafu yaonekana nyeupe zaidi yenye kung'aa.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla kuna rafu zilizojazwa bidhaa zikiwemo sadaku la bidhaa upande wa kulia. Kwa mbali kuna kaunta za kulipia na watu wakisubiri au kuhudumiwa. Taa nyingi zimetudikwa juu ya dari zikimulika eneo lote. Sakafu inavigae vyeupe na mistari ya miraba.

Ndani ya duka kubwa, kuna vifriji vingi vilivyopangwa kwa safu. Friji hili limejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyama na bidhaa za baharini. Kuna ishara juu zinazoonyesha huduma na maelezo mengine. Watu wanaonekana wakifanya ununuzi ikionyesha mazingira ya kawaida ya duka.

Ndani ya duka kubwa au chumba cha kuhifadhi pombe, kukiwa na rafu ndefu zilizojaa chupa ,za vinywaji mbali mbali ,ikiwemo vileo na vinywaji baridi, rafu hizo zaenea hadi mbali, zikijenga hisia nafasi kubwa .Sakafu ina vigae na dari ina taa.

Hii ni duka kuu. Sehemu ya aina mbalimbali za miswaki, na dawa za meno. Dawa za meno na miswaki zimepangwa kwenye rafu. Kutoka mbali, tunaeza kuona tangazo la sabuni ya dettol.